Mchoro huu unaonyesha dhana ya ujifunzaji wa kidijitali au mtandaoni. Kuna watu watatu walioketi na kutumia kompyuta wakiwa wamezungukwa na picha za skrini kubwa ,vitabu, balbu ya wazo ,kofia ya mahafali na cheti. Mmoja wa wahusika kwenye skrini anaonekana akifundisha au kuwasilisha kupitia video mchoro huu unaonyesha mazingira ya kusoma kwa njia ya kidijitali kama vile darasa au mtandaoni.

Mtoto ameketi mbele ya kompyuta mpakato akizungumza na mtu kupitia mazungumzo ya video mtandaoni. Kwenye video ni mwanamke aliyevaa tabasamu, blausi ya machungwa, na koti la rangi ya kijivu. Pembeni kuna mmea mdogo na kompyuta mezani. Mazingira yanaonyesha kuwa ni mazungumzo ya mafunzo, ushauri, au mazungumzo ya kirafiki katika mazingira ya nyumbani.

Mtu huyu yuko katika mkutano wa mtandaoni kupitia kompyuta. Tunaona watu wengine tisa katika madirisha tofauti ya video jambo linaloashiria mkutano wa video au darasa la mtandaoni. Mazingira ya ofisi au nyumbani yanaonekana kupitia dawati lenye vifaa kama simu, daftari na komputa nyingine pembeni.

Mtu ameketi kwa mtindo wa kuvuka miguu juu ya uso wa meza au dirisha akitumia kompyuta mpakato. Mtu huyo amevaa fulana nyeupe na suruali ya bluu. Picha inaonyesha hali ya utulivu na umakini ikiashiria mtu huyu anafanya kazi, anasoma au anashiriki katika shughuli za kidijitali akiwa katika mazingira ya nyumbani au mahali pa faraja.

Kuna mwanamke aliyevaa hijabu ya kijivu, Ameketi kwenye sofa sebuleni. Anatumia kompyuta mpakato huku akiwa makini. Mbele yake kuna meza yenye majarida, mishumaa na maua katika chupa ndogo. Mazingira ya chumba ni tulivu na yenye mpangilio mzuri.

Huu ni ukumbi wa mihadhara wenye viiti vyambao vilivyopangwa kwa mistari ya juu kwenda chini, vinavyotazamana na upande wa mbele wa darasa ambapo mhadhiri husimama kufundisha. Ukumbi huu ni mkubwa na umetengenezwa kwa mtindo wa darasa la chuo kikuu unaoweza kuchukua idadi kubwa ya wanafunzi. Taa zenye mwanga mkali zipo kwenye dari na kuna madirisha pembeni yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia.

Hiki ni chumba cha kulala kilicho na vitanda vya ngazi vinne. Kila kimoja kikiwa na sehemu mbili za kulala. Sakafu ni ya mbao na kuna kiti kimoja pembeni karibu na dirisha. Chumba kinaonekana kuwa safi, chenye mwanga wa kutosha na kimepangwa kwa mpangilio unaofaa kwa matumizi ya kamoja kama vile kwenye shule au kambi.

Safu za dawati ndogo zilizo na kibao cha maandishi juu na viti vya plastiki nyeusi zimepangwa kwa mpangilio unaoruhusu kila mwanafunzi kuwa na nafasi yake. Kila dawati lina mgongo wa kitufe chini kwa kuhifadhi vitabu na sakafu ni ya ngumi yenye rangi ya kahawia. Ukuta wa mbele ni wa tone la manjano.

Chumba kina vitanda vya gorofa vya mbao vilivyowekwa magodoro na mashuka yenye rangi tofauti. Kitanda Cha chini kina mito miwili na blanketi lenye maua ya rangi ya machungwa, kijani na zambarau. Dirisha lenye pazia refu jeupe linaonekana nyuma ikiruhusu mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba.

Kitanda kimoja kilicho na godoro na blanketi lenye miundo ya mteremko, nyeusi na nyekundu kimewekwa pembeni kwa ukuta. Ukuta yenyewe ni ya rangi ya tone la manjano. Ukingoni kuna mtu mweusi kwenye blanketi.

Hili ni kundi la watu walioketi na kusimama eneo la wazi karibu na msitu. Inaonekana kuwa ni kundi la wachangamfu walioko katika matembezi ya msituni au mafunzo ya nje. Baadhi yao wamevalia kofia, fulana, na wamebeba mizigo midogo, kama vile virago na maji, hali inayoashiria kuwa wako kwenye safari ya nje au mafunzo ya tabia nchi.

Huyu ni mlezi akiwa na mwanafunzi wake mwenye ulemavu wa kuona. Mwanafunzi huyu anasoma kwa msaada wa mwalimu huyu. Wote wawili wanaonekana wakiwa na furaha na wakiwa na umakini kwenye kitabu cha braille kilichoko mezani. Mandhari ya nyuma yanaonyesha ubao wa darasani wenye herufi za alfabeti kuashiria kua ni mazingira ya shule maalum au darasa jumuishi.

Kijana mwenye umri mdogo, ameshika kitabu kikubwa kilichofunguliwa kwenye meza. Mkono wake wa kushoto, unawasha ukurasa na nyuma yake kuna rafu zilizojaa vitabu vingi. Ishara tosha yuko kwenye maktaba.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha kijani mbele ya kompyuta huku amevaa miwani meusi. Mikono yake imo juu ya maandishi kwenye karatasi. Anazungukwa na rafu za vitabu vilivyojaa nyuma yake na kuna runinga na sofa katika kona ya chumba chenye mwangaza asili kutoka upande wa kushoto.

Mvulana aliyevaa shati zenye mistari nyekundu na nyeupe anapaka rangi kwenye bati ya mbao kwa kutumia brashi. Kando yake mwanaume mcheshi mwenye ndevu amevaa fulana ya bluu, anatumia mkono wake kumsaidia kwa kutabasamu. Mandhari ni ya nje na ina hisia ya mradi wa pamoja.

Mwanamke aliyevaa miwani na koti nyeupe anacheka huku akikumbatia kijana katikati aliyevaa fulana ya buluu akionyesha kidole yake mbele. Kijana wa tatu amevaa miwani na shati nyeupe ameegemea mezani akitazama simu iliyowekwa mezani. Wote wako katika chumba kilichojaa rafu za vitu nyuma yao.

Watoto wawili walioko kwenye viti vya gurudumu na mvulana mwingine, wamekaa mezani wakishiriki shughuli ya kujifunza inayohusisha vipande vya rangi. Wanawake wawili waliovaa rasmi wanasimama na kuketi karibu nao, wakitoa mwongozo na msaada wa kielimu kwa upole na tabasamu. Mandhari ni ya darasa lenye ubao wa kijani nyuma yao.